Meli ya safarini inaelea juu ya maji. Kuna watu wachache wanaoshuka au kupanda ferri hii . Mandhari ya mji inaonekana nyuma ya feri upande wa pili wa bahari. Taa ya feri inawaka ikionyesha kuwa ni jioni au mapema asubuhi.

Lango la kuingilia mahali pa mapumziko lina nguzo mbili kubwa za rangi nyeupe. Maneno southern palms yameandikwa kwenye ukuta. Kuna miti ya minazi na majani mengi ya kijani nyuma.

Jengo la kisasa lenye ghorofa, lina mapambo ya rangi nyekundu na nyeupe. Watu kadhaa wamevalia mavazi ya kiisalamu na kofia nyeupe. Baadhi yao wanaonekana wakisafisha. Hali ya anga inaonekana kuwa ya jua na mazingira ni safi.

Sehemu ya mapumziko iko na paa za kivuli. Kuna uzio mweupe wa mbao unaozunguka eneo hili. Sakafu imetengenezwa kwa mawe ya rangi ya kahawia. Majengo yenye paa za makuti yanaonekana kwa umbali.

Hekalu la Kihindi lina usanifu wa kuvutia wa mawe. Mbele ya hekalu kuna sanamu kubwa ya tembo ya kupambwa. Sanamu hiyo ina rangi ya buluu na imechorwa kwa mapambo mbali mbali. Jengo lina milango na madirisha yenye michoro ya kifasihi.

Mwambao wa mji uko karibu na bahari. Kuna majengo mengi yaliyojengwa karibu na mstari wa pwani. Bahari inaonekana kuwa na mawimbi madogo na rangi ya buluu iliyochanganyika na kijivu. Mbingu imefunikwa kwa mawingu mengi meusi, ishara ya mvua au hali ya mawingu mazito.

Kundi la watu waliovaa mavazi mekundu ya kanisani, wamekusanyika nje ya jengo la ibada. Baadhi ya viongozi wa dini wamesimama karibu na mlango wakiongoza ibada. Kuna mitende na mapambo ya kidini karibu na lango.

Mfanyikazi ambaye amevaa sare ya rangi ya chungwa ana mteja mbele yake. Kikapu cha manunuzi kina bidhaa mbalimbali. Watu wengine wanaonekana wakihudumiwa kwenye counter nyingine. Mashine ya kuscan bidhaa iko mezani kwa ajilinya malipo.

Hii ni barabara kuu ya Moi avenue mjini mombasa, kuna sanamu marufu ya pembe za ndovu zinazoonekana kuvuka juu ya barabara. Pembe hizo ni alama ya mji wa Mombasa na kivutio cha watalii. Gari la tuktuk nyekundu na magari mengine yanaonekana yakiendelea na safari.

Viti vimepangwa vizuri kwa safu pande zote mbili za sehemu ya ndani ya kanisa mbele ya kanisa kuna msalaba mkubwa uking'aa nguzo nyingi kubwa zinashikilia paa la kanisa, na watu wachache walioko ndani ya kanisa labda kwa ibada au maombi.

Watu waliovaa viatu vyeusi, mavazi meupe na kofia nyeupe wanatembea barabarani kila mmoja akiwa ameshikilia bendera, wako kwenye mistari. Kando ya barabara kuna nyasi na maua ya kijani, watu wanaopiga ngoma pia wanaonekana. Mtu mmoja amevaa mavazi meusi.

Jengo hili jeupe lina usanifu wa kipekee. Mlango mkuu una umbo la upinde wa kiarabu. Kuna madirisha yenye mapambo ya mtindo wa Kiislamu, mimea imepandwa mbele ya jengo hili kwa urembo hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na rangi ya buluu.

Rais wa taifa la Kenya anasalimiana na wanainchi. Kuna umati mkubwa wa watu waliokisanyika kumlaki. Amevaa shati la waridi na kofia la rangi mbili manjano na nyeusi. Wananchi wanaonekana kuwa na furaha na msisimko. Bendera mbalimbali zinapeperushwa juu ya umati huo.

Feri kubwa inaelea juu ya maji. Maji yanaonekana kuwa tulivu na ya buluu. Anga ni safi na lina wingu meupe. Kuna majengo na miti upande wa pili wa feri. Ni siku yenye jua kali na hali ya hewa ni nzuri.

Watu wanapanda ngamia kwenye pwani ya mchanga mweupe. Kuna watu wawili wanaoendesha ngamia huku wakifuata na waongozaji wa ngamia. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mingi ya minazi na vichaka za kijani. Hali ya anga ni tulivu na mawingu yamefunika sehemu ya anga.

Wachezaji wanaonekana kusherehekea ushindi. Wamevaa mavazi meusi, socks ya chungwa na viatu vya rangi tofauti tofauti. Mmoja wao amevaa sare kijani na viatu vyeupe. Wanasherehekea pamoja na kocha wao.

Ofisi lina watu wanaofanya kazi kwenye komputa. Kuna wanaume wawili waliosimama wakizungumza karibu na meza. Ofisi imepambwa na mapambo ya rangi ya kijani na nyekundu. Vifaa vya ofisi kama vile printa na komputa vinaonekana mezani. Wafanyakazi wamevaa sare rasmi za kazi zenye rangi nyeusi na nyeupe.

Watu waliovaa barakoa na fulana za usalama, wako kwenye banda la huduma. Watu watatu wamevaa reflekta, wanasimama nyuma ya meza. Mtu mmoja aliyevaa fulana nyekundu amesimama mbele yao akizungumza nao. Banda hili linaonekana kuwa ndani ya hema lenye madirisha ya plastiki.

Kibanda cha mbao na mabati ya rangi nyekundu, kiko kwenye mazingira ya kijijini na kina sakafu ya udongo. Kuna ndoo za plastiki za rangi ya njano na nyekundu pembeni ya kibanda. Mtu aliyevaa fulana ya kijani anaonekana akiwa karibu na kibanda.

Hii ni shule ya Kenya Muslim Academy. Ina mlango ya samawati na nyeupe. Maandishi yameandikwa katika rangi nyeusi. Ndani kuna mti mkubwa uliyo na majani mengi. Nje ya mlango huu kuna magari mawili. Moja nyeupe na nyingine nyeusi.

Bajaji na matatu yamo barabarani, watu wanatembea kando ya barabara karibu na matatu Moja nyeusi iliyo na maandishi watu bwana upande wake wa nyuma pia kuna pembeni nne nyuma kando kando ya barabara, majengo makubwa ya ghorofa yanaonekana katika upande wa kulia.

Ufukwe una mchanga mweupe. Kuna miti mingi ya minazi nyuma karibu na kichaka cha kijani. Mtumbwi ulioandikwa jina, "FAWAZ", umeegeshwa upande wa kushoto. Kuna wavu wa mpira wa wavu, uliofungwa kwenye nguzo mbili.

Ufukwe una mchanga mweupe. Kuna vichanja vya kivuli vilivyo tengenezwa kwa makuti. Mitende mirefu imepandwa kando ya eneo hili la ufukwe. Sehemu ya nyuma inaonekana kuwa na bustani yenye kijani kibichi.

Hawa ni wachezaji wa jinsia la kike , wanacheza mpira, wamevaa sare nyeupe pamoja na viatu vya rangi tofauti tofauti. Mmoja wao amevaa sare za samawati. Kuna watu ambao wanawatazama wamekaa kando kando.

Hoteli iko karibu na ufukwe wa bahari. Kuna mitende mingi inayotua kivuli karibu na jengo. Sehemu ya mbele ina mchanga mweupe ulio safi. Viti na meza vimepangwa kwenye eneo la mapumziko.

Mwanamume mmoja anamiminia mafuta kwenye matatu iliyopakwa rangi za klabu ya FC Barcelona. Mbele kuna maandishi, "Magewa Sacco". Matatu ipo kwenye kituo cha mafuta, na majengo yanaonekana nyuma yake.

Jengo refu la ghorofa lenye rangi nyeupe lina madirisha mengi marefu yenye miundo ya kipekee. Kuna maandishi ya wima yanayoonekana pembeni ya jengo. Taa za jengo zina mulika vizuri. Kuna mtu aliyevaa kanzu nyeupe anayeonekana karibu na mlango wa kuingilia.

Mtu mmoja amevaa kofia ya karatasi yenye maandishi ya kisiasa, kofia hiyo imeandikwa kura kwa Moi na inanembo ya jogoo ya chama cha kanu, mtu huyo anaonekana kuwa sehemu ya mkutano ya kisiasa, rangi kuu kwenye maandishi ni nyekundu na nyeupe.

Jengo la sikiti lina rangi ya kijani na nyeupe. Kuna bango mbele ya msikiti lenye picha ya mwanasiasa anayeitwa Abdul Swamad Shariff Nasir. Barabara ya lami inapita mbele ya msikiti huo na magari yanaonekana yakiwa yameegeshwa. Mtu mmoja anaonekana akitembea pembeni mwa barabara.

Pwani ina mchanga mweupe. Kuna nyumba vya kitalii karibu na mwamba mkubwa. Mitende na miti ya kijani imeota karibu na vibanda hivyo. Bahari iko upande wa kushoto ikielekea mbali kwenye upeo.

Kivuko kikubwa kiko baharini. Kivuko hiki kina watu na magari juu yake, kimepakiwa vizuri na kinaelekea ufukweni. Kuna kivuko kingine kinachoonekana mbali baharini.

Uwanja wa ndege una ndege mbili ndogo zilizoegeshwa. Ndege hizi zina maandishi ya usajili upande wa nyuma. Uwanja una lami safi na maeneo ya kutembea yawaenda kwa miguu. Jengo dogo lenye paje kundu linaonekana upande wa kushoto.

Watu wako ndani ya ofisi moja wakiwa wamesimama. Wote wamevaa mavazi rasmi, kwenye ukuta kuna bao jeupe linalotumika kwa kupiga picha, mwanaume mmoja ako nyuma ya kamera. Kuna kompyuta inayoonyesha picha ambayo imepigwa.

Watu wameketi kwenye zulia nyekundu iliyo sakafuni mwa msikiti, mmoja wao anaonekana akisoma, msikiti huu una kuta zilizopakwa rangi nyeupe na kijani mlango uko wazi ndani kuna kabati la kuweka vitabu taa iko juu ya mlango.

Feri imesimama ufukweni. Watu wanapanda feri kuanza safari yao. Feri Ina jina Jambo linaloonekana pembeni. Majira yanaonekana kuwa ya jioni kwa sababu ya mwanga hafifu. Hii ni njia ya usafiri inayotumika kufuka bahari au mto.

Sehemu ya mbele ya ndege inaonekana wazi ikiwa uwanjani. Kuna mfanyakazi mmoja wa uwanja wa ndege anayesimama karibu. Mandhari ya nyuma ina miti mingi ya kijani. Njia ya kutembea ina mipaka ya rangi ya buluu na nyeupe.

Kuna mti wa minazi na mitende inayotikiswa na upepo kwenye bustani yenye nyasi za kijani kibichi. njia ya mawe inapita katikati ya bustani. Nyuma kuna vichaka virefu yenye majani ya kijani na njano.

Wanawake wanne wamevalia mavazi ya kitamaduni, wanaonekana wakicheza ngoma, wamepanga mstari na wanaonekana kuwa na furaha, mavazi yao yana rangi tofauti na ya kuvutia. Watu wengine wanaonekana wakiwa nyuma yao ndani ya jengo.

Bango la maonyesho biashara ya kimataifa ya Nairobi, Nairobi international trade fair lina nembo ya idara ya mahakama ya Kenya. Kuna picha ndogo ndogo zinazoonyesha watu wakihudumiwa na maafisa wa mahakama . Wanafunzi na wanajeshi pia wanaonekana wanashiriki kwenye maonyesho haya.

Watu wameketi ndani ya mashua ya rangi ya buluu. Wanachungulia chini kupitia sehemu ya uwazi ya mashua. Mashua iko juu ya maji ya bahari. Watu hao, wamevaa mavazi ya kawaida, na kofia za kujikinga na jua.

Sanamu mbali mbali za miungu za kihindu zimepambwa vizuri sehemu ya ndani ya hekalu la kihindi mapambo ni za rangi nyingi za kung'aa kama vile dhahabu, nyekundu na kijani pazia za blue zinafunika baadhi ya maeneo ya madhabahu.

Mtu mmoja anaendesha bajaji barabarani. Amevaa shati lenye mistari ya rangi nyekundu na buluu. Barabara inaonekana kuwa na unyevu labda imenyunyiziwa na mvua. Ndani ya bajaji kuna maandishi ya kiingereza yaliyoandikwa, "In God We Trust".

Watu wanahudumiwa katika kituo cha Huduma Centre. Wafanyakazi wamevalia sare rasmi za kazi. Kuna kompyuta mezani zinazotumika kuhudumia wateja. Kuta zimepambwa na mabango yenye ujumbe wa huduma kwa uma.

Msikiti una minara mirefu upande wa kushoto. Mbele kuna magari na bajaji ambayo yameegeshwa. Anga ni la buluu na kuna mawingu meupe. Watu wachache wanaonekana karibu na barabara mbele ya msikiti.

Jengo kubwa la kidini lililo na muundo wa kuvutia na paa la dhahabu katikati, lina minara miwili. Kuna msalaba juu ya mnara mmoja ikionyesha kuwa ni kanisa. Mbele ya jengo kuna magari yaliyoegeshwa. Mandhari ni tulivu na miti imepamba sehemu ya pembeni ya jengo.

Gari dogo la kijani, pamoja na bajaji mbili za rangi ya machungwa na nyeusi. Ziko barabarani mbele ya jengo la kifahari lenye madirisha ya kiswahili. Watu wanaonekana wakiwa ndani ya vyombo hivi vya usafiri.

Huu ni uwanja wa ndege uliyo na ndege moja ya rangi nyeupe na nyekundu. Pia kuna gari ya usaidizi. Mtu mmoja pia anaonekana kusimama katikati ya uwanja huu. Kuna nyasi ya rangi ya kijani. Pia kuna miti iliyo na majani mengi ya kijani.

Kando ya bahari kuna mchanga mweupe, pamoja na miti mingi iliyo na majani ya kijani. Pia kuna viti vya kukalia wakati wa mapumziko baharini. Feri inaonekana kwa umbali ikiwa ndani ya maji. Watu huonekana kwa umbali.

Barabara ina shughuli nyingi mjini. Kuna magari mengi yalioegeshwa pembeni mwa barabara. Watu wanaonekana wakitembea ma wengine wamekaa kando ya mti. Juu kuna sanamu ya samaki mkubwa ikielekezwa upande mmoja. Majengo marefu yanaonekana upande wa pili wa barabara.

Matatu ya rangi angavu imesimama barabarani. Imepambwa kwa michoro na maandishi ya kuvutia. Watu wachache wanasimama karibu na matatu hiyo, baadhi wakiingia. Nyuma kuna jengo jeupe la ghorofa.

Meli nyingi zimepaki kwenye maji ya bahari. Maji ni ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa masafi. Kuna mtu ambaye ameketi karibu na ukingo wa maji akitazama meli. Nyuma kuna miti mingi ya kijani hasa mikoko au miti ya pwani.

Jengo la msikiti limejengwa kwa rangi nyeupe na kijani. Kuna milango na madirisha yaliyopambwa kwa nakshi nzuri. Dome ya kijani iko juu ya mnara wa msikiti anga la nyumba linaonekana wazi na la buluu.

Ufukwe wa bahari una mchanga mweupe, kuna benchi la bao lililotengenezwa kwa vifaa vya kienyeji. Bahari inaonekana tulivu, na anga ni safi lenye mawingu madogo. Kuna miti ya kijani pembezoni mwa ukuta wa mawe.

Ndani ya jengo la kisasa kuna watu wachache wanaotembea wengine ambao wamekaa pembeni kuna kibanda chekundu upande wa kulia, sakafu ni safi na rangi za dari zaangaza vizuri, maduka zaonekana upande wa kulia wa jengo.

Ufukwe wa bahari una mchanga mweupe. Watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye mchanga. Bahari iko tulivu na mashua iko mbali ndani ya maji. Ufukwe una takataka za majani na mawe madogo yaliyosambaa. Kwa mbali kuna miti ya minazi.

Kijiji hiki kina nyumba za jadi zilizojengwa kwa udongo na nyasi. Nyumba hizi zina paa la makuti, na mtu mmoja anayetembea kwenye njia ya kati ya nyumba hizi. Mazingira yanazungukwa na miti ya minazi.

Ndege moja kubwa inaelekea naelekea sehemu ya maegesho katika uwanja wa ndege. Mtu mmoja amevaa koti la usalama na anatoa ishara kwa ndege. Anga lina mawingu meupe yanayoonekana vizuri. Kuna magari ya huduma pembeni mwa uwanja.

Mtu mmoja ambaye amevaa shati jeupe na sweta nyeusi ameketi chini ya hema. Anatumia kompyuta iliyojuu ya meza. Mezani pia kuna karatasi. Watu wamepanga laini mbele yake, baadhi yao wakiwa na karatasi mikononi. Watu waliopanga laini upande mwingine wanaonekana.

Sehemu ya ufukwe wa bahari una mchanga mweupe. Kuna boti ndogo yenye maandishi, Fawers iliyoegeshwa karibu. Bango linaonyesha kuwa hapa ni eneo la kutaga mayai ya kasa baharini. Eneo hili limezungushiwa kamba kwa ajili ya kulima.

Watu watank wako ndani ya ofisi ya Huduma Center wanaonekana wakijadiliana mmoja wao ameketi nyuma ya dawati akiwa mbele ya computer wengine wameketi mbele yake wakimsikiliza kwa makini, mazingira ya ofisi ni safi na yenye mwanga wa kutosha.

Mandhari ya pwani ina bahari ya rangi ya buluu. Mstari mrefu wa mchanga mweupe unaonekana kando kando ya bahari. Kuna miti mingi ya kijani hasa minazi katika eneo hili. Majengo machache yanaonekana yakiwa yamejificha kati ya miti.

Hii ni ofisi ya huduma ya Kenya. Mfanyakazi amevaa barakoa pamoja na sare za rangi nyeupe na nyeusi. Kuna komputa zilizo juu ya meza. Ukuta imepakwa kwa rangi nyekundu pia kuna mahandishi ya rangi nyeupe. Baadhi ya mahandishi kuna iliyoandikwa kwenye Police Clearance Certificate.

Kundi la wanaume, waliovaa mavazi ya kitamaduni, wanapiga ngoma kwa ustadi mkubwa. Wamevaa kofia nyekundu na shanga shingoni na mikononi. Watu wengine wanawatazama kutoka kwa umbali nyuma yao. Mandhari yanaonekana kuwa ni ya mchanga mwekundu.

Mwanamke aliyevaa miwani na mavazi ya kiafrika yenye rangi ya bluu, kijani na nyeupe, anazungumza mbele ya kipaza sauti kana kwamba yuko kwenye mkutano rasmi. Anaonekana akiwa na tabasamu na kujiamini. Nyuma yake kuna bango lenye lebo ya Serikali ya Kenya.

Barabarani kuna magari ya rangi tofauti. Baadhi yao, ni meupe, machungwa na yaliyo ya rangi kijani. Watu wako kwenye shughuli mbalimbali. Wengine wanaonekana kuvuka barabara kutoka upande mmoja hadi mwingine. Majengo marefu ya ghorofa, yaliyojengwa kwa muundo wa kisasa yanaonekana.

Rais wa taifa la Kenya William Samoei Ruto anashikana mikono na majaji waliovaa mavazi rasmi ya rangi nyekundu. Watu wote wanaonekana kuwa na furaha na tabasamu. Tukio hili linafanyika inje karibu na jengo la serikali.

Mtaa tulivu wa mji wa kale una majengo ya zamani yenye usanifu wa kipekee wa pwani. Bajaji ya rangi ya machungwa inaonekana ikipita barabarani. Watu wachache wanatembea na wengine wamekaa kando ya barabara. Mti mkubwa unatoa kivuli barabarani upande wa kulia.

Hii ni kanisa ya Deliverance iliyoandikwa Deliverance Church, Mombasa City. Ina mlango wa rangi nyeusi, samawati na nyeupe. Majengo yanaonekana kwa umbali. Yanakaa kuwa ya zamani. Kuna miti iliyo na majani mingi, pia kuna nyaya za umeme zinazo pita juu.

Mwanaume aliyevaa suti anatamka kiapo mbele ya hadhira katika hafla rasmi ya kuapishwa kwa kiongozi. Mwanamke ameshikilia kitabu cha kiapo karibu na yeye. Maafisa wa mahakama wamesimama karibu wakishuhudia tukio hilo. Watu wengi wamekusanyika kushuhudia hafla hiyo.

Barabara ya lami inapita katikati ya mtaa na gari jeupe linaloelekea upande wa pili wa barabara. Upande wa kushoto kuna nyumba na ukuta wa mawe, upande wa kulia kuna miti mingi na nguzo za umeme.

Bajaji ya rangi kijani na njano inapita sokoni kuna watu wawili walioketi ndani ya bajaji, sokoni kuna bidhaa nyingi zenye rangi tofauti kama vile nguo na viatu, watu wanatembea na wengine wamekaa karibu na vibanda vya kuuza.

Hawa ni wachezaji wa jinsia la kike. Mmoja wao ameshikilia mipira miwili akiwa nyuma ya hawa watatu. Wamevaa jezi zilizoandikwa Kenya pamoja na nambari zao. Pia vibendera ya Kenya imechorwa.

Kando ya bahari kuna vivuli vilivyojengwa kwa paa za makuti. Chini ya vivuli hivi Kuna viti ambavyo mtu anaweza kuvikalia ama kuvilalia. Kando kuna mimea mingi ya rangi ya kijani. Baadhi ya hizi mimea ni minazi. Kuna majengo pia yanayoonekana kwa umbali.

Nyumba za mapumziko zimejengwa karibu na bahari. Kuna miti mirefu ya minazi iliozunguka eneo hili. Bahari ya blue inaonekana vizuri kwa nyuma ya nyumba hizi. Meza na viti viko chini ya paa za makuti karibu na nyumba.

Watu wanasherekea kwa furaha kwa uwanja wa michezo. Mwanamke mmoja aliyejifunga bendera ya Kenya anaonekana akicheka kwa furaha. Watu wengi walioko nyuma pia wanashangilia. Baadhi yao wameshika vuvuzela mkononi. Rangi za bendera ya Kenya zinaonekana wazi. Nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe.

Ibada inaendelea ndani ya kanisa la kikristo. Padri aliyevaa mavazi ya kijani anasimama mbele akiwaongoza waumini. Pembeni mwa padri kuna makasisi wengine waliovaa mavazi meupe na meusi. Waumini wengi wamesimama karibu na madhabahu, wakiwa katika hali ya maombi.

Treni ya mizigo ya SGR imepakia makontena mengi ya rangi tofauti. Mbele imepakwa rangi nyekundu na nyeupe. Ina bendera ya Kenya, inaonekana kuwa mpya na ya kisasa. Iko kwenye mwendo wa kasi kuelekea mbele.

Hii ni msikiti iliyo na minari mingi sana. Imepakwa rangi ya kijani, nyeupe na nyekundu. Kando kando kuna mimea baadhi zao zikiwa na maua. Pia kuna gari lililoegeshwa kando yake. Nyaya za umeme zinaonekana zikipita juu.

Chumba kirefu kina sakafu safi na zenye mikeka mirefu ya kuswali. Kuna feni ya dari iliyoning'inia katikati ya paa la mbao. Ukutani kuna makabati na sehemu za kuweka vitabu au vifaa vingine. Mwanga mwingi unaingia kupitia mlango wa mbele.

Mwanamke mmoja anatoa hotuba kwenye jukwaa rasmi, amevaa mavazi ya rangi nyekundu na ya majaji yenye rangi nyeusi na nyeupe shingoni. Mbele yake kuna kipaza sauti alichokitumia kuzungumza. Jukwaa lina nembo ya Idara ya Mahakama ya Kenya.

Jengo la Huduma Kenya ni jengo jeupe, na lina nembo ya Huduma Kenya juu yake. Kikundi cha watu kimepiga picha mbele ya jengo hili. Watu hao wamevaa sare nyeupe na suruali au sketi nyeusi. Eneo la mbele ni safi na limepangwa vizuri.

Jengo kubwa la kanisa lina minara miwili. Limejengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu, Mbele ya kanisa kuna ua lenye uzio na lango. Barabara kuu inapita mbele ya kanisa na kuna magari yalioegeshwa kando. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na kanisa.

Mchezo wa mpira unaendelea uwanjani. Wachezaji wamevaa sare ya mchezo iliyo ya rangi kijani na chungwa. Watu wengi walioketi wakitzama mchezo huu wanaonekana. Uwanja una nyasi ya kijani. 𝑆are zina nambari ya wachezaji.

Jengo la kisasa lina maandishi Fem Mombasa juu ya mlango. Mbele ya jengo kuna magari kadhaa ambayo yameegeshwa. Watu wachache wanaonekana wakiwa karibu na mlango wa jengo hili. Mtu mmoja anaendesha baiskeli. Anga ni safi na ya bluu.

Minara miwili ni ya majengo ya kidini. Mnara mmoja ulio na saa na dome ya kijvu ni wa kanisa. Mwingine una mwezi juu ambao ni wa msikiti. Kuna majengo marefu upande wa kulia. Miti ya minazi inaonekana upande wa kushoto.

Hadhara linafanyika nje. Kuna jukwaa lenye zulia jekundu na mipaka ya kamba nyekundu. Mtu aliyevaa kanzu na kofia nyeupe anazungumza kwa kipaza sauti. Hema jeupe kubwa limewekwa kuwapa kivuli wageni. Watu wengi wameketi wakifuatia tukio hilo.

Watu wanafanya kazi ofisini kwenye kompyuta, wanawake wawili wamesimama wakizungumza karibu na meza, ofisi imepambwa na mapambo ya kijani kibichi na nyekundu, wafanyikazi wamevaa sare rasmi za kazi zenye rangi nyeusi na nyeupe.

Kivuko kikubwa cha abiria na magari kiko kwenye bahari. Kivuko hiki, kinasafirisha watu na vyombo vya usafiri kutoka upande mmoja wa bahari hadi mwingine. Majengo marefu yanaonekana kwa mbali upande wa pili wa bahari.

Gwaride la watu waliovaa sare nyeupe na kushika bendera za rangi ya zambarau na nyekundu, wanaonekana wakitembea kwa mpangilio maalum barabarani. Pembeni, kuna kundi jingine la watu waliovaa sare nyekundu wakiwa wamesimama. Gwaride linafanyika katika eneo la kijani lenye miti na majani mazuri.

Soko la wazi liko kwenye uwanja wa majani. Kuna mabanda yenye nguo mbalimbali zenye rangi tofauti. Watu wachache wanaonekana wakichagua na kununua bidhaa. Banda lenye paa la rangi ya zambarau linaonekana katikati. Mazingira ni safi na kuna miti mingi inayoleta kivuli.

Sehemu ya ndani ya jengo ina usanifu wa kipekee; nguzo nyingi nyeupe zenye michoro mizuri zimejengwa ndani, na milango ya mbao yenye muundo wa duara katika ukuta wa nyuma. Mwanga mwingi unaingia kupitia mlango wa mbele. Kuna kituo cha dhahabu chenye umbo la piramidi katikati ya ukumbi.

Meli kubwa ya mizigo iko baharini. Meli hii imebeba makontena ya rangi ya buluu na nyekundu. Jina lake limeandikwa Kota Nazar upande wa mbele. Inasafiri juu ya maji kwa kasi ya wastani. Anga ni safi na bahari inaonekana kuwa tulivu.

Kando ya bahari kuna vivuli vingi vilivyojengwa kwa paa za makuti. Pia kuna viti ambavyo mtu anaweza kuvikalia au kuvilalia. Mchanga ni mweupe, na bahari unaonekana kwa umbali. Pia kuna miti mingi, iliyo na majani ya kijani.

Kuna bustani yenye nyasi na miti midogo, mbele ya majengo meupe yenye paa za makuti. Njia ya mawe inapita katikati ya bustani hiyo. Miti mikubwa inatoa kivuli upande wa kulia. Mandhari inaonekana kuwa tulivu na safi.

Hii ni pwani tulivu yenye mchanga mweupe. Kuna majengo ya kifahari yaliojengewa karibu na mwamba wa bahari. Nyuma ya majengo kuna miti mingi ya minazi na kijani kibichi. Hakuna watu wanao onekana katika eneo hili.

Kundi la watu wanapiga picha pamoja juu ya boti. Wanaonekana kuwa na furaha na wanatabasamu. Bahari inaonekana nyuma yao kwa umbali. Kuna miti ya minazi upande wa kushoto.

Maduka ya televisheni yako ndani ya duka kubwa la elektroniki. Televisheni nyingi zimepangwa kwa mstari kando ya ukuta. Kila runinga inaonyesha picha tofauti zenye rangi angavu. Sakafu ya duka ni safi na yenye vigae vya rangi ya mwanga. Duka lina mwangaza mzuri, na linaonekana kuwa limepangwa vizuri.

Wachezaji waliovalia sare ya samawati zilizo andikwa namaba zao, wamevaa soksi nyeusi pamoja na rangi tofauti tofauti wamekusanyika kando wakiongea huku watu wengine wakiwaangalia wameketi kwa viti veusi, vekundu pamoja na vijani.

Mwanamke aliyevaa buibui mweusi na hijabu nyekundu anatembea karibu na jengo la kale lenye rangi nyeupe. Mlango mkubwa wa mbao ulio na mapambo unaonekana wazi. Kuna sanamu au vichwa vya vinara juu ya ukuta wazi jengo.

Watu watatu wako ofisini. Mwanamke mmoja anakaa kwenye kompyuta akifanya kazi. Mwanaume amesimama karibu naye. Mwanamke mwingine amesimama nyuma karibu na kamera na kifaa cha picha. Wote wamevaa mavazi rasmi ya kazini.

Mlango wa kuingilia ndani ya jengo, umezungukwa na maandishi ya Kiarabu juu yake. Sakafu imefunikwa na zulia la rangi ya hudhurungi na nyekundu. Ndani kuna mwanga unao onekana kutoka upande wa pili wa chumba.

Matatu ya rangi nyeupe ina maandishi na picha mbalimbali. Matatu hio ina maandishi ya world pamoja na picha ya mtu maarufu upande wa kulia. Kwenye dirisha kuna spika mbalimbali zenye rangi na maandishi ya kuvutia. Nyuma ya matatu kuna majengo marefu ya ghorofa.

Bandari ina maji mengi. Kuna feri kubwa inayosafirishwa kwenye maji. Nyuma ya feri kuna majengo mengi ya biashara na matangazo. Mnara wa mawasiliano unaonekana juu ya baadhi ya majengo.

Bango la kuingia kwenye coral beach resort linaorodhesha huduma kama vile cottages , apartments na restaurant . Kando ya barabara kuna majani mabichi na miti mingi. Nyuma ya bango kuna jengo lenye paa la rangi nyekundu.

Jengo kubwa linalofanana na msikiti, lina minara mirefu inayozunguka jengo hili kwa pande zote. Lina rangi nyeupe na kijani na lina mapambo ya kifahari. Eneo la mbele lina uwanja wa ardhi ya mwekundu na mimea midogo.

Barabara ya lami ina mashimo. Pembeni mwa barabara kuna nyasi na miti ya kijani. Kuna ua jeupe unaozunguka eneo la kulia. Mandhari inaonekana safi na imepangwa vizuri.

Uwanja wa ndege kuna ndege kadhaa zilizopakiwa. Kuna wafanyikazi wa uwanja wa ndege waliovaa mavazi ya usalama ya rangi ya kijani. Ndege mmoja iko karibu sana na kamera ikiwa imeegeshwa. Gari ndogo lipo karibu na ndege. Hali ya anga inaonekana kuwa nzuri.

Barabara ya mawe iliyopangwa kwa umaridadi inapita katikati ya nyasi za kijani zilizokatwa vizuri. Kuna jengo jeupe lenye milango ya mviringo upande wa kushoto. Kulia mwanzia kuna mimea midogo ya mapambo.

Bustani ndogo yenye nyasi na mimea ya mapambo ipo mbele ya jengo la kisasa lenye muundo wa kipekee na wa mviringo. Miti midogo ya minazi imepangwa kwa mstari pembeni mwa jengo. Gari kadhaa nyeupe zimeegeshwa kando ya barabara. Anga ni ya buluu na ina mawingu machache.

Mandhari ya jiji yana majengo ya nyumba ya kisasa. Barabara kuu inapita katikati ya mji ikiwa na magari mengi. Majengo ya mbele ni ya zamani lakini yanaonekana kukarabatiwa vizuri. Anga ni safi na lina mawingu meupe.

Watu wamekaa chini ya hema iliyopambwa kwa rangi nyeupe na nyekundu. Watu wamekalia viti vyekundu. Kwote wamekaa barakoa wa tahadhari. Taa zinawaka na wengine wamesimama kwa mathabaho.

Mtu mmoja anatembea ufukweni mwa bahari. Mtu huyu, amevaa fulana ya buluu na kofia ya buluu. Anashikilia mfuko wa plastiki mkononi mwake. Ufukwe unaonekana kuwa na mwani na taka kidogo. Mawimbi madogo yanagonga ufukwe kwa utulivu.

Daraja refu linapita juu ya mto. Magari yanaonekana yakisafiri juu ya daraja hilo. Kuna nguzo ndefu za umeme zilizosimama kando ya daraja. Mandhari ya mji na miti inaonekana kwa mbali. Anga ni ya bluu na hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Mashua ya mbao ina tanga refu jeupe. Mashua hii ina watu walioketi ndani yake wakielea baharini. Bendera ndogo zimetundikwa kwenye tanga la mashua. Maji ni tulivu na anga linaonekana safi bila mawingu mengi.

Jengo la mawe liko karibu na ufuo wa bahari. Kuna miti mingi ya minazi na mimea ya kijani karibu na jengo hili. Jengo linaonekana kuwa na ghorofa mbili na dirisha kubwa upande wa mbele. Hali ya anga ni ya jua na mawingu meupe ya kutawanyika.

Msikiti mkubwa una taa za buluu zinazowaka usiku. Kuna madirisha yenye mapambo ya kiislamu. Watu wachache wanaonekana wakiwa wamekaa nje ya msikiti. Jengo jingine linaonekana upande wa kulia wa msikiti. Ni usiku na mazingira ni tulivu na kimya.

Hii ni sehemu ya maonyesho ya kihistoria kwenye jumba la makumbusho. Kuna magubiko ya mizinga miwili mikubwa ya zamani, iliyosimama wima. Vyombo vya udongo vya kale vimewekwa kwenye meza na sakafu. Kuta zina michoro ya meli ya zamani, na vielelezo vya bahari.

Meli inabiba ko tena nyingi sana. Kuna kontena nyekundu, samawati, na manjano. Meli hii inabeba hizi kontena kutoka ng'ambo moja hadi nyingine. Iko ndani ya bahari.

Jengo la zamani lenye miundo ya kiislamu lina milango mitatu mikubwa ya kuingilia. Rangi ya jengo ni la kijani hafifu na nyeupe. Kuta za jengo zinaonekana kuwa na mabaka. Hatua chache za ngazi zipo mbele ya kila mlango wa kuingilia.

Watu wanatembea kwenye njia nyembamba katikati ya majengo ya zamani. Mwanamke mmoja amevaa buibui na mwingine anavaa vazi la buluu lenye mng'ao. Kuna punda anayepita katikati ya njia hii akiwa na mzigo. Majengo yamejengwa kwa mawe na yanaonekana kuwa ya kihistoria.

Bahari lina maji safi na ya buluu. Kuna majani na vichaka pembeni ya maji upande wa mbele. Ng'ambo ya pili ya bahari kuna majengo mengi marefu na ya kifahari. Anga ni safi na ya rangi ya buluu bila mawingu mengi.

Njia ya mawe inapita katikati ya nyasi. Kushoto kuna jengo jeupe lenye mlango. Kulia kuna uzio wa mbao uliochorwa rangi nyeupe. Mbali mbele kuna kibao cha maandishi kilichosimama. Kuna miti mingi ya kijani.

Barabarani kuna magari ya aina tofauti na bajaji zinazosafiri. Baadhi yao ni mekundu, kijani, manjano na nyeusi, pia kuna nyeupe. Kando na katikati ya barabara kuna mimea ya rangi ya kijani. Pia majengo yanaonekana kwa umbali, watu pia wanatembea barabarani.

Bajaji kadhaa zimepakiwa kando ya barabara. Zina rangi tofauti kama buluu, nyekundu na manjano. Baadhi ya bajaji zina muonekano wa kuchakaa na kuharibika. Bajaji ya mbele ina maandishi, Taxi Three Parks .

Bajaji kijani na nyekundu zimegeshwa kando ya kivuli. Kivuli hiki kinapaa. Chini ya kivuli kuna magari mengi pia. Majengo yanaonekana kwa umbali. Pia kuna mti wa mnazi ulio na majani ya kijani.

Wanawake wanatayarisha vyakula mbalimbali. Vyakula hivi vimepangwa kwenye sahani nyingi za rangi tofauti. Zina matunda kama ndizi na tufaha pamoja na vyakula vingine. Wanawake hao wamevaa mavazi ya heshima na wengine wamefunika vichwa.

Ndege ya Kenya Airways imesimama uwanjani, wafanyakazi wa uwanja wa ndege wanaonekana wakifanya kazi karibu na ndege. Kuna vifaa vya mizigo na magari ya huduma yakiwa pembeni mwa ndege. Anga linaonekana kuwa na mawingu mazito.

Watu waliovaa mavazi meupe wanatembea kwa mstari. Wanabeba bendera za Jeshi la Wokovu, zilizoandikwa, "Salvation Army." Wako maeneo ya kijijini. Baadhi yao wamevaa kofia nyeupe na viatu vya rangi nyeusi.

Rais wa taifa la Kenya, William Samoei Ruto, akiwa amevalia suti samawati, shati jeupe na tai, anatembea pamoja na Martha Koome, ambaye amevalia nguo iliyo na rangi nyeusi na nyekundu. Kando yao kuna mmea kijani.

Watu wako kanisani. Kila mmoja amesimama karibu na kiti chake plastiki cha samawati. Kuna mtu ambaye ameshikilia simu yake. Madirisha yamepambwa kwa rangi kijani, manjano na buluu.

Mwanamke mmoja amesimama ndani ya ofisi akiwa amevalia nguo zilizo na rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi, huku akiwa amevua kiatu kimoja. Kando yake kuna picha ya rais wa taifa la Kenya, William Samoei Ruto. Maandishi yameandikwa kwa rangi nyeupe.

Mtu aliye ndani ya gari amepiga picha kutoka kioo cha mbele. Mtaa wa kijijini uliye na vibanda vya biashara, vibanda vingi vina paa za mabati na milango ya mbao au chuma, kuna miti mingi ya kijani pembezoni mwa barabara.

Katikati ya jiji kuna shughuli nyingi za magari na watu, kuna matatu nyingi zenye rangi na michoro tofauti. Bodaboda na tuktuk pia zinaonekana zikisafirisha abiria. Watu wengi wamesimama kando ya barabara karibu na maduka.

Barabara ndefu ya lami inaonekana kuelekea mbali. Pande zote za barabara kuna miti mingi ikiwa ni pamoja na mitende. Anga ni safi na lina mawingu machache meupe. Barabara inaonekana kuwa katika hari nzuri na haina magari mengi.

Kundi la mashabiki wamevalia mavazi ya kijani na nyeupe. Mtu mmoja aliyevaa sare jeupe na kofia amesimama katikati huku akiwa ameinua bango linalosema, "We now need mancity." Mashabiki wengine wamemzunguka wakiwa na tabasamu na mikono juu.

Watu wamo ndani ya kanisa, wengine wamesimama huko mbele wakiwa wamevalia sare za rangi ya samawati na nyeusi. Mhubiri amesimama juu ya kapeti nyekundu. Kanisa hili limepambwa kwa maua na majani.

Posta imeandikwa Mavueni Mombasa Match Holy Communion Service 5TH-9TH 2025, Evangelist Ezekiel. Iko na picha ya Ezekiel, maandishi yamo kwa rangi nyeupe, manjano, nyekundu, na nyeusi.

Jengo hili lina kuta zilizopakwa rangi nyeupe na kijani. Mtu mmoja amesimama mlangoni akiwa amevaa kofia nyeupe. Kuna nguzo kubwa ya mstatili katikati ya eneo hili. Sehemu ya dari inaonekana kuwa ya mabati.

Katika ofisi ya maafisa wa uhamiaji, kuna bango linalosoma, "Immigration Officer" na "Passport Application". Watu wawili wanaonekana wakiwa wamevaa mavazi rasmi wakiwa ndani ya ofisi. Mmoja wao amevaa kote jeusi na kofia nyeusi akiwa amemgeukia afisa.

Watu kadhaa wanaonekana wa kutoka nje ya jengo la Huduma Kenya wakiwa kwenye shughuli zao. Askari mmoja amesimama karibu na mlango. Juu ya jengo limeandikwa, "Huduma Kenya", pamoja na alama ya taifa. Kulia kuna gari lililosimama karibu, upande wa kushoto kuna maandishi, "Kuendeleza Huduma Bora".

Majengo meupe yanapaa za makuti majengo haya yanaonekana kuwa ya kifahari, kuna njia ya mawe inayopita kati ya majengo kuelekea mlango wa ukutaji, uwanja wa nyasi ya kijani unazunguka majengo hayo.

Rais wa taifa la Kenya amesimama jukwaani akiwa anazungumza kwa kutumia kipaza sauti. Amevaa shati la buluu lenye mistari na suruali nyeupe. Pembeni yake kuna madhabahu yenye maua na mtu mwengine aliyevaa mavazi meupe na meusi. Nyuma yao kuna kikundi cha waimbaji waliovaa sare nyeupe na nyekundu. Bendera za mataifa mbalimbali zimepandishwa ukutani.

Mkutano mkubwa wa watu imo ndani ya jengo la kisasa. Watu wameketi kwenye viti vyeupe wakisikiliza walio jukwaani mwanaume na mwanamke wamesimama mbele wakiongea. Jukwaa lina mazulia mekundu na vipaza sauti.

Kando ya barabara kuna jengo la Huduma Center ambayo maandishi yameandikwa kwa rangi nyeusi na nyekundu. Nje kuna gari nyeupe, nyeusi na samawati. Pia kuna maua ya kijani iliyopandwa.

Magari na bajaji yanaonekana yakisafiri kwenye barabara pana, yenye mwelekeo wa moja kwa moja. Upande wa kulia wa barabara kuna nyumba na miti ya minazi. Anga ni la buluu na lina mawingu madogo meupe.

Hii ni nyumba ya udongo yenye paa la makuti, choo kiko nje, kikiwa kimefunikwa kwa kitambaa karibu na mti mkubwa. Watu wawili mwanamme na mwanamke wanaonekana wakipita karibu.

Miti mingi, kubwa na ndogo, zilizo na majani mengi, mimea kando ya bichi , ambamo kuna maji, mchanga na taka taka karibu na nyumba za watu zilizojengwa huko.

Bajaji na magari yanasafiri barabarani kando ya kanisa moja la Mombasa Pentecostal Church iliyoandikwa kwa maandishi ya samawati na nyeusi. Kanisa hili limepakwa rangi nyeupe na hudhurungi.

Wanaume wawili wamekaa wakipiga ngoma. Wote wamevaa mashati mekundu na suruali za buluu. Wamekaa karibu na bustani yenye mimea ya kijani. Ngoma zao ziko mbele yao na wanaonekana kuwa na furaha.

Sehemu hii ya pwani ina mchanga mweupe. Kuna miti mingi ya minazi na miti mngine ya kijani kibichi upande wa nyuma. Nyumba za kifahari zinaonekana kwa umbali zikiwa zimejengwa juu ya mmomonyoko. Kuna mtu mmoja anayeonekana kwa mbali akitembea kando ya bahari.

Posta iliyoandikwa Guidelines on proper interaction with sea turtles na nambari ya simu, imewekwa kando ya njia. Picha zimechorwa kwa rangi nyekundu, samawati na manjano, maandishi yamo kwa rangi nyeusi.

Pikipiki na magari yamo barabarani. Kuna matatu nyeusi iliyoko upande wa nyuma. Pikipiki nyekundu imeegeshwa upande wa kulia, mti mkubwa wenye majani mengi ipo katikati. Jengo la ghorofa linaonekana upande wa kushoto.

Kanisa la PCEA Makupa, lina paa la rangi ya samawati na kuta za rangi nyeupe. Kuna misalaba miwili juu ya paa. Eneo la kanisa lina nafasi ya maegesho ya magari. Jina kamili la kanisa linaonekana kwenye ukuta upande wa kulia.

Katika uwanja wa ndege, kuna ndege moja nyeupe ikiwa imesimama ardhini, mtu mmoja aliyevaa sare ya usalama anaonekana akitembea, eneo la mbele lina lami na mipaka iliyopakwa rangi ya buluu na nyeupe, nyuma ya ndege kuna miti mingi.

Mtu mmoja ambaye amevalia shati nyeupe na sweta nyeusi ameketi ndani ya hema akiwa kwenye kompyuta yake juu ya meza huku watu wengine wamepanga laini wakivalia nguo za rangi tofauti .

Msikiti huu wa kisasa ni mkubwa. Jengo lina rangi ya krimu na mapambo ya kiislamu ukutani. Mnara mrefu wa msikiti umejengwa upande wa kulia wa jengo. Kuna watu wachache waliosimama mbele ya msikiti. Anga ni la bluu na hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Jengo la kale, lina ukuta mkubwa wa mawe ya manjano. Ukuta una mashimo ya madirisha yaliyojengwa kwa mtindo wa zamani. Mbele ya jengo kuna miri mikavu na engine yenye majani. Anga ni safi na kuzidisha uzuri wa muonekano wa jengo hili.

Waumini wamo ndani ya kanisa wameinua mikono yao mbele wakiwa kwenye sala mbele kuna altareni iliyo na msalaba mkubwa. Kuna mapambo meupe na ya dhahabu nyuma. Wameketi kwenye viti vya mbao vilivyopangwa kwa mstari.

Kwenye sehemu ya kaunta ya kuuza peremende kuna mitungi iliyojaa peremende ndogondogo. Pembeni kuna bakuli kubwa la mbao lililofunikwa kwa kitambaa. Likiwa limejaa peremende za vijiti. Peremende za njano zimepangwa kwenye stendi nyekundu ya plastiki. Kuna bango lenye bei limeandikwa ishirini.

Wanariadha watatu wakenya wako uwanjani. Wamevaa sare za taifa zenye maandishi ya, "KEN" kwenye namba zao. Wanaonekana kuwa na furaha na wanapiga picha kwa pamoja. Mashabiki wengi wameketi kwenye jukwaa la uwanja wakiwatazama.

Pwani ina mchanga mweupe na maji ya buluu ya bahari, kuna mashua ya mtumbwi wa jadi yenye tanga nyeupe inayotembea baharini. Mitende mingi imepandwa kandokando ya pwani ikitoa kivuli kizuri, anga ni safi na lina mawingu machache meupe.

Mwanamke ameketi mezani akiwasiliana na wanawake wengine watatu. Kuna karatasi nyingi na bahasha juu ya meza. Wanawake wanaosimama wamevaa mavazi ya kitamaduni na vitambaa vya kichwani. Mwanamke aliyeketi anaonekana kuwa afisa.

Watu hutumia Meli zenye paa kusafirisha wageni kutoka ng'ambo moja hadi nyingine huku kila mmoja akiwa amebeba mzigo yake ndani ya mikoba yenye rangi tofauti.

Mwanasiasa Raila Odinga anawaongelesha wafuasi wake wa chama cha PNU. Wanasherehekea miaka kumi na tano. Kila mmoja ameshikilia glasi yake. Wote wakona skafu iliyo na rangi nyeupe, nyekundu na samawati. Kuna keki mezani.

Katika eneo la mapumziko kuna meza na viti vya plastiki vilivyowekwa juu ya sakafu ya mawe. Miti mirefu na mizito imetanda juu ikitoa kivuli kizuri, kuna kibao cha matangazo kilichowekwa karibu na mti. Majani makubwa ya kijani yanaonekana yakining'inia kwenye mti mkubwa ulio mbele ya kibao.

Msalaba mkubwa uko kwenye ukuta wa mbele wa jengo la kanisa kubwa lililo na maandishi la bible way of ministry . sehemu imeandikwa, COME DISCOVER , kwa herufi kubwa za blue . Jengo limejengwa kwa rangi nyeupe na nyekundu. Nyaya za umeme zinaonekana mbele ya jengo zikielea angali.